Hili ni duka la kuuza nguo. Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na hata meza. Zingine zimekunjwa na zingine zimening'inizwa. Dari ina taa zinazotoa mwangaza na kumulika sakafu ya mbao.

Hili ni duka la kuuzia nguo. Upande wa kushoto nguo zimeningizwa kwenye paa. Katikati kuna nguo zilizokunjwa na kupangwa kwenye safu kwenye rafu.

Ni duka la kisasa la kuuza nguo, zilizoandaliwa vizuri. Upande wa kulia, mashati mengi yaliyokunjwa vizuri yenye rangi tofauti, yamepangwa kwenye rafu ndefu. Chini yake, suruali za aina na mitindo mbalimbali zimening'inizwa kwenye pau.

Sehemu hii ya duka inauza nguo za wanawake wa ndani kama vile sidiria na chupi. Chupi zimening'inizwa kwenye kamba. Sidiria zimening'inizwa chini ya chupi hizo. Nguo hizi zina mitindo na rangi tofautitofauti.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kuuzia nguo. Nguo zimening'inizwa na kupangwa vizuri kwenye reki tofauti. Nguo hizi ni za rangi na mitindo tofauti. Kuna ofa ya shillingi mia saba kwa suruali zilizo sehemu ya mbele. Mwangaza kutoka darini unamulika sakafu na kuifanya ing'ae.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kuuzia nguo hasa za wanaume. Upande wa kulia, nguo au blausi za rangi ya samawati, nyeupe na nyeusi zimening'inizwa kwenye pau. Pana nguo zilizokunjwa na kuwekwa kwenye meza.

Soko hili lina bidhaa mbalimbali kama vile viatu na nguo. Upande wa kushoto viatu vya mitindo tofauti na rangi tofauti vimepangwa kuteremka chini kwenye rafu. Nguo zimepangwa au zimeninginizwa upande wa kulia kwenye pau. Wanunuzi kadhaa wako mahali hapa.

Hili ni duka la nguo lililo wazi. Duka hili lina mwanga mwingi. Kuna rafu za nguo zilizopangwa vizuri upande wa kulia na kushoto. Nguo hizi ni za rangi na mitindo tofauti. Upande wa mbele pana viti vyeusi vya kupumzikia au kujaribia nguo.

Duka hili ni la nguo. Nguo zimening'inizwa kwenye reki hasa zikiwemo jinzi, fulana ya rangi ya pinki. Upande wa kulia, pana rundo la nguo zilizokunjwa vizuri. Ukuta ni wa rangi nyeusi.

Duka hili ni languo labda suti au mashati ya wanaume. Rundo kubwa la mashati mapya yaliyopakiwa kwenye mifuko ya plastiki yamepangwa kwenye meza ndefu. Nguo hizi ni za rangi na mitindo tofauti ikiwemo miraba. Nyuma yake pana nguo zilizoning'nizwa kwenye pau nguo hizi ni suti.

Ni duka la nguo la wanaume, linauza mashati, suruali na suti. Pia linauza viatu. Nje ya duka hili kuna vifaa vilivyovalishwa nguo zinazouzwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu ya kuuzia nguo. Sakafu ina vigae vya rangi ya kijivu. Katikati mwa picha, nguo zilizokunjwa na kupangwa vizuri zipo kwenye rafu. Upande wa kushoto nguo zenye mitindo na rangi tofauti zimening'inizwa kwenye pau.

Ni duka la nguo la bei nafuu. Watu kadhaa wanachagua na kununua nguo zilizopangwa kwenye rafu. Mabango kadhaa yameandikwa maneno kama vile kila kitu na bei yake.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kuuza viatu na nguo. Viatu vimening'inizwa kutoka juu kuelekea chini. Kuna viatu wazi na viatu vilivyofunikwa. Kuna mnunuzi anayebeba karatasi kwenye bega kuelekea mgongoni mwake.

Hili ni duka la nguo. Duka hili lina rafu zilizopangwa rundo za nguo aina mbalimbali. Nguo zingine zimetundikwa ilhali nyingine zimekunjwa na kupangwa kabatini. Nguo hizi zimepangwa vizuri na kuna mwangaza unaoangazia nguo hizi.

Hili ni duka la nguo. Ni duka la nguo za mitumba au nguo zilizotumika. Kuna wateja wanaochagua nguo tofautitofauti. Nguo hizo zimening'inizwa kwenye mabano. Kuna meza na sehemu za kujaribia nguo.

Hiki ni chumba cha kuonyesha, au kuuzia nguo. Meza iko katikati, ina mashati yenye muundo na rangi tofauti, za wanaume, kuna mkono ulioshikilia shati moja.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo la wanaume. Nguo nyingine zimekunjwa na kupangwa sehemu ya juu. Nguo nyingine zimetundikwa. Sakafu imeegeshwa kwa vigae vya kijivu na kuna mwangaza unaomulika kutoka darini.

Hili ni duka la nguo, nguo zimepangwa vizuri kwenye kabati sakafu inavigao vyeupe upande wa kulia kuna begi la mikono linavitu ndani yake ukuta wa nyuma unamapambo ya rangi ya dhahabu.

Hii ni safu ya Maniquine wakiwa wamevalia nguo za kike, nguo zingine zina mikoni mirefu ilhali zingine zina mikono mifupi. Nguo hizi ni za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na njano na nyekundu zimeegezwa karibu na ukuta wenye nyuso tofauti.

Ni duka la kuuza viatu vya watoto, viatu vimepangwa kwenye rafu za chuma vimening'inizwa kutoka upande wa juu kuelekea chini, kuna viatu vya wazi na kuna viatu vya kufunika. Viatu vingine vina manyoya.

Hili ni duka la kuuza au kuonyesha nguo. Kuna meza kubwa katikati, limewekwa mashati ya wanaume. Mashati haya yana mitindo na rangi tofauti tofauti. Mengine yana lebo inayo onyesha bei yake. Kuna bango kubwa la rangi nyekundu linalo onyesha au kuashiria punguzo kwa bei kwa asilimia hamsini na tano.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo. Nguo hizi ni za wanaume. Koti zinaonekana zikining'inia kutoka sehemu ya juu. Kuna lebo zinazoonyesha bei ya koti hizi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kuuza nguo, nguo hizi ni za wanaume zimeninginizwa kutoka juu kwelekea chini kwenye safu mbalimbali nguo hizi ni za rangi tofauti tofauti.

Hili ni duka la nguo, nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu mbalimbali zenye rangi nyeupe. Sakafu ina mngao kuashiria vigae vinangaa, nguo zingine zimening'inizwa juu.

Gari hili ni la kifahari. Limeegeshwa nje. Gari hili ni la aina ya Toyota kutokana na muundo wake. Mbele ya gari, kuna nambari ya usajili. Nyuma ya gari kuna majengo kadhaa na miti. Nyuma yake pia, gari jingine limeegeshwa kando yake.

Sehemu ya ndani ya gari hasa mbele upande wa dereva. Kifaa cha usukani na dashibodi kipo. Milango yote miwili imefunguliwa na kuekwa wazi, nje kuna gari lililoegeshwa kando yake.

Hili ni gari dogo jeupe lililoegeshwa kando ya barabara. Lina uharibifu kidogo upande wa mbele. Gari hili lina nambari ya usajili upande wa mbele. Mandhari ya kijani kibichi yapo nyuma ya gari hili.

Eneo hili limeegeshwa magari tofauti ya kuuzwa. Magari haya yana rangi na mitindo tofauti. Chini kuna vigae vya rangi nyekundu. Upande wa mbali majengo ya ghorofa na nyaya za umeme zimepita.

Gari dogo jeupe limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina milango minne. Magurudumu yana maganda na tairi zina nyuzi nzuri. Kando yake kuna miti ya matawi ya kijani kibichi.

Sehemu ya ndani ya gari, hasa upande wa dereva. Viti ni vyeusi na vina mishono tofauti. Chini, mikeka ni ya rangi ya kahawia kidogo. Usukani na dashibodi pia vinaonekana.

Magari kadhaa yenye mitindo tofauti na rangi tofauti yameegezwa kwenye vigae vya rangi ya hudhurungi. Nyuma ya magari haya, miti ya kijani kibichi na majengo kadhaa ya ghorofa yapo. Nyaya za umeme zimepita juu. Anga ina mawingu meupe na rangi ya samawati.

Gari jeupe limeegeshwa nje. Upande wa nyuma kuna miti ya kijani kibichi na uzio wa waya. Magari mengine yamepakiwa kando yake. Kwa umbali pia majengo kadhaa yanaonekana.

Garo jipya jeupe la mtindo wa kisasa limeegeshwa kando ya barabara. Taa zake zinawaka vizuri. Lina milango minne. Nyuma yake, miti ya kijani kibichi na majengo ya ghorofa yapo.

Magari kadhaa yameegezwa au kupakiwa kwenye eneo la wazi. Pana miti mirefu ya kijani kibichi na nyasi. Watu kadhaa wanatembea katikati ya magari hayo.

Magari kadhaa yenye mitindo tofauti na rangi tofauti yameegezwa kwenye eneo la wazi. Watu mbalimbali wanatembea kwenye eneo hili. Mandhari ya chini yana nyasi ya kijani kibichi. Upande wa nyuma miti mirefu ya kijani kibichi inazunguka eneo hili. Pana ua wa chuma uliolala chini kwa upande wa mbele.

Ni kundi la magari yaliyoegeshwa katika sehemu ya kuuzia. Watu watatu wamesimama, wa jinsia ya kiume na kike. Wanaume wawili waliovalia shati ya bluu wanashikana mikono, kando yao kuna mwanamke aliyevalia shati jeupe. Wanatabasamu usoni kuashiria wanafanya biashara.

Hii ni sehemu ya kuegesha magari. Magari manne yanaonekana kwa kikamilifu. Kuna watu watatu waliosimama katikati ya magari hayo, wawili wakiwa wa kiume na mmoja akiwa wa kike. Wanaonekana wakitazama kwenye kifaa fulani.

Hii ni sehemu ya kuhifadhi magari ,kuna gari aina ya Mistubishi lililopakiwa hapo. Lina madirisha ya rangi nyeusi lina tairi mbili kwa upande wa kulia. Kando yake kuna gari jingine lililo pakiwa.

Magari manne yameegeshwa kwenye nyasi, yamezungukwa na miti. Upande wa kushoto kuna gari jeusi linaloonekana upande wa nyuma pekee. Kuna gari jeupe katikati yake na kuna gari jingine jeupe nyuma yake linaloonekana upande mmoja. Upande wa kulia kuna magari mawili yanayoonekana bila kukamilika.

Hili ni gari jeupe. Limeegeshwa kando ya jengo yenye matofali ya kisaruji. Miundo msingi kama vile nyaya za umeme zimening'inizwa upande wa juu. Kuna miti nyuma ya gari hili.

Kuna mkusanyiko wa watu eneo la wazi. Wengine wamekaa chini huku wengine wamesimama. Kuna magari yaliyoegeshwa na kusimama kando hapo. Kuna miti ya kijani kibichi, sehemu ya mbali.

Kuna watu wawili wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Wa jinsia ya kiume amesimama nje ya lango la gari na amevalia miwani. Wa jinsia ya kike, ameshikilia kipira cha kuendesha gari.

Hili ni lori jeupe la kubebea magari. Limebeba gari moja dogo la rangi ya buluu. Anga ni tulivu na inaashiria hali ya mvua kunyesha.

Hili ni gari jeupe. Gari hili limeegeshwa kando ya barabara. Gari lina madirisha meusi. Gari hili lina maandishi nyuma lakini hayaonekani kwa kikamilifu. Kando yake kuna miti ya kijani kibichi na pia kuna miundo misingi kama vile nyaya za umeme.

Haya ni magari yaliyoegeshwa sehemu ya wazi ya nje. Upande wa nyuma kuna miti na watu kadhaa waliosimama.

Hili ni eneo la kuosha magari au magurudumu. Gurudumu moja la gari linaoshwa kwa kutumia maji yenye nguvu. Maji haya yanatoka kwenye bomba la shinikizo. Magurudumu mengine yako nyuma yakisubiri kuoshwa au labda yameoshwa.

Hili ni gari jeusi, aina ya Station Wagon, limeegeshwa nje, kwenye sehemu iliyotengenezwa na matofali, chini ya jengo la rangi ya chungwa. Lina rimu za kijivu na breki nyekundu.

Hili ni trela la kubeba magari. Ni trela maalum lililoundwa kusafirisha magari, hasaa yale mapya kutoka kiwandani hadi kwa wanunuzi. Trela hii inarangi ya samawati, imebeba magari manne, mawili kwenye ghorofa ya chini na mawili kwenye ghorofa ya juu.

Hili ni rundo la matairi mengi ya magari yaliyopangwa kwenye safu. Matairi haya yana rangi nyeusi na yana mikato inayoonekana vizuri. Matairi haya ni mapya.

Hili ni gari ndogo aina ya Bajaji. Bajaji hili ni la rangi nyekundu. Limeegezwa kwenye sehemu ya miti na nyasi. Matawi ya miti yameguza upande wa juu ya gari hili. Gari hili lina kutu sehemu mbali mbali.

Hii ni injini ya gari, imefunguliwa kofia ya mbele. Inakarabatiwa au inaonyeshwa tu. Upande wa kulia kuna betri ya rangi nyekundu. Upande wa kushoto kuna bonde kubwa la

Hii ni sehemu ya nje ya wazi, yenye nyasi na miti mirefu. Sehemu hii imeegeshwa magari kadhaa. Gari la mbele ni la rangi ya fedha . Lina madirisha ya giza na milango minne. Anga ni ya jua.

Hilli ni gari la kifahari la manjano likionyeshwa ndani ya chumba cha madirisha makubwa. Gari hili limewekwa katikakati ya jukwaa jeupe. Juu ya gari kuna muundo wa duara wenye taa za rangi ya chungwa.

Hili ni rundo la vikapu na shanga tofauti zilizotengenezwa kwa mkono. Vikapu vina rangi tofauti kama vile samawati, kijani kibichi na hata zambarau. Vimepangwa kando kando vingine vimewekwa ndani ya vingine.

Soko hili ni la bidhaa mbalimbali na zawadi hasa za kitamaduni au za utalii. Upande wa kushoto juu kabisa viatu vimepangwa kwenye safu Viatu hivi vimetengenezwa kwa ngozi na ni vya jinsia ya kike. Watu kadhaa wanatembea ndani ya soko hili. Upande wa kulia kuna vitu kama vile mikufu.

Hili ni duka la viatu. Viatu hivi ni za mitindo na rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu na samawati. Upande wa kulia viatu vimeniginizwa kwenye pau. Upande wa kushoto kuna miwani tofauti tofauti na vifaa vya kidijitali kama redio.

Ni rundo la mamboga ya aina mbili tofauti. Juu ni mamboga makubwa yenye muundo wa mviringo na rangi ya kijani na manjano. Chini ni mamboga mengi, yenye muundo wa pea au chupa.

Hili ni duka la nyama au bucha. Nyama zimewekwa kwenye kaunta ya glasi. Upande wa juu kuna mifupa na vichwa vya wanyama. Juu kabisa upande wa mbele pana miili mizima ya wanyama.

Duka hili ni la rejareja au la kuuzia nguo tofauti. Mtu mmoja wa jinsia ya kiume anapakia nguo kwenye rukwama. Watu kadhaa wananunua nguo hizi na kuzichagua.

Ni soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna vibanda tofauti vilivyofunikwa juu. Vinauza matunda tofauti tofauti. Watu kadhaa wanatembea wakinunua bidhaa hizi. Kwa mbali kiasi kuna majengo mawili ya ghorofa. Anga ni ya bluu.

Duka la nguo au soko la mitumba lina rundo za nguo zilizokusanywa chini na zimetapakaa. Kwa upande wa kulia, nguo zimetundikwa kwenye nondo au kamba. Nguzo ya mbao i katikati ya rundo hili. Mazingira ya chini ni chafu.

Hili ni soko la wazi zenye shughuli nyingi za ununuzi na uuzaji wa bidhaa. Bidhaa zinazouzwa ni kama vile matunda na mboga. Matunda yanayouzwa ni ndizi, maembe na papai. Pia kuna mboga tofauti. Watu kadhaa wananunua au wanachagua bidhaa wanazotaka.

Ni sokoni pa kuuza matunda na vyakula vingine kama vile kabeji na viazi vitamu na mahindi. Watu kadhaa wanaonekana kununua na wengine kuuza, wengine wameketi chini, wengine wameinama.

Ni sehemu ya ndani ya duka la kuuzia vikapu aina mbalimbali. Watu kadhaa wananunua na kuuza bidhaa hizi. Sakafu ina vigae vya rangi ya kijivu. Kuna mlango mkubwa unao onyeshana mwangaza.

Hii ni sehemu ya soko wazi ya kuuza bidhaa mbali mbali. Sehemu ya mbele chini, kuna bidhaa zilizo tandikwa kwenye kitambaa cha njano. Bidhaa hizi ni sanamu za kiafrika , vinyago, na vibao vilivyoandikwa neno karibu. Watu wanatembea na kufanya shughuli za ununuzi.

Hili ni eneo la soko wazi. Wachuuzi wanauza mboga za majani. Wateja wanapita wakichagua mboga hizo. Kuna unyevu ishara ya kwamba kuna mvua kidogo. Kwa umbali kuna magari yaliyosimama.

Hapa ni sokoni panapouzwa matunda mbalimbali. Kuna matunda kama vile maembe, ndizi ambazo zimeiva na mbichi. Kunaonekana mnunuzi mmoja akichagua matunda kadhaa. Na kuna wamama wawili kwa mbali, wanaonekana wakipakia matunda yaliyonunuliwa.

Hii ni sehemu ya sokoni, panapouzwa matunda mbalimbali, kuna ndizi zilizoiva, maembe, na nanasi. Kuna wanunuzi, na wauzaji wa bidhaa hizo.

Hapa ni dukani panapouzwa vikapu na viatu vya kufungwa. Kuna mkono ambao umeshikilia kikapu kimoja. Vikapu na viatu vya sampuli hii hutengenezwa na jamii ya wamaasai.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Upande wa kulia ni soko la ufundi wa sanaa mbalimbali za tembo na michoro tofauti. Upande wa kulia ni soko la matunda na kijani kibichi.

Hili ni eneo wazi la biashara kuna baadhi ya vyombo. Kuna vyombo vya kupikia, kuna masanduku ya rangi ya bluu, kuna majiko ya kupikia. Mtu mmoja anaonekana akikagua vyombo hivyo, kuna mti kando yake.

Hili ni soko la maua la muuzaji wa maua kando ya barabara. Kuna rundo la maua ya rangi tofauti kama vile waridi, nyekundu , njano na maua haya yamepangwa kwenye meza na ndani ya ndoo kuashiria kuwa yanauzwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kuuza bidhaa za sanaa za kifundi wa kiafrika, pande wa kushoto kuna vibonzo vya wanyama wa porini kama vile chui, simba na swara. Pia kuna ramani ya taifa la Kenya, upande wa kulia kna vibonzo vya twiga.

Hili ni bango kubwa lililowekwa juu ya jengo fulani. Bango hili lina maandishi yanayoonyesha nyumba fulani za kupangisha. Nyumba hizi pamoja na ukubwa wake zimeandikwa kwenye bango hili. Pia kuna nambazi za simu za mawasiliano.

Hii ni sehemu ya juu ya majengo flani, majengo haya yanaonekana kwa upande wa juu, chini yake kuna manyumba za mabati au mabanda. Hali ya hewa au anga ni bluu na nyeupe.

Hili ni jengo la kisasa lenye ghorofa kadhaa. Jengo hili linaonekana kama makazi; lina kuta za rangi ya kijivu na nyeupe na pia vioo upande wa mbele. upande wa chini kuna mimea midogo na bustani ndogo, katikati, na mahali palipofunikwa labda ni pa kuegesha magari.

Hili ni jengo refu la ghorofa. Jengo hili linatumika kama makazi. Jengo hili lina rangi nyeupe na manjano. Anga ni ya bluu na nyaya za stima au umeme ambazo zimepita juu yake. Sehemu ya chini kuna paa nyingine kuashiria jengo lingine.

Bango la kukodisha nyumba limebandikwa kwenye ukuta wa matofali. Bango hili lina maandishi yanayoonyesha nambari ya kuwasiliana, ukubwa wa ofisi na hata barua pepe au anwani ya barua pepe. Juu kabisa kuna bango ndogo linaloashiria ya kwamba ofisi hizi ziko chini ya kamera za usalama mchana kutwa.

Ni jumba la kifahari lenye ukuta wa mawe na madirisha mapana. Jumba hilin limezungukwa na bustani nzuri iliyotunzwa vizuri. Nyasi zilizopunguzwa na ua wa kijani kibichi unaelekea kwenye jumba hili.

Eneo hili ni la makazi .Limepangwa vizuri na ni la kuvutia. Barabara pana yenye matofali mekundu ina nyumba za kifahari pande zote mbili. Nyumba hizi ni za kuta ya rangi ya kijivu na zina madirisha mapana. Kila nyumba ina lango kuu la kuingilia.

Jengo hili ni kubwa na bado linaendelea kujengwa. Linajengwa kwa kutumia mbao kama viguzo vya muda ambazo zimewekwa nje ya ukuta. Rangi yake kuu ni nyeupe na dhahabu iliyokoza .Mandhari ya juu ni anga ya mawingu ya blue .

Jengo refu la ghorofa lina rangi ya dhahabu hafifu. Jengo hili lina madirisha ya vioo vya bluu. Juu ya jengo paa li wazi na lina vifaa vya nguzo. Anga ina mawingu mepesi. Upande wa kulia pana miti na majengo kadhaa.

Hili ni jengo la kisasa, labda ofisi au makazi. Jengo hili lina ghorofa kadhaa na madirisha makubwa. Chini yake pana uzio wa mawe na waya wa ncha kali juu yake. Mawingu ni mepesi na kando au nyuma yake pana miti ya kijani kibichi.

Huu ni mti wenye bango ndogo linaloonyesha ya kwamba kuna nyumba ambazo zi wazi. Bango hili pia linaonyesha aina ya nyumba na nambari ya simu ya mawasiliano. Nyuma ya mti huu pana jengo la ghorofa lenye madirisha mbalimbali. Pia kuna ua wa chuma.

Ni jengo la gorofa moja lililo pakwa rangi nyeupe lina madirisha meusi mapana yenye fremu mlango uwazi katikati yake sakafu ni ya seruji na imechakaa jua lina angaza vizuri na kuacha vivuli virefu.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa ambalo bado linajengwa. Kuna ngazi za miti, zilizopangwa na kuzunguka jengo hili, ambazo mara nyingi hutumika na wafanyakazi kufikia sehemu iliyo juu. Ukuta huu una rangi nyeupe na upande wa kulia una rangi ya kijivu. Mawingu ni meupe na anga imetulia.

Jumba la kifahari la kisasa limejengwa kwa usanifu wa kuvutia. Lina ghorofa nyingi zenye balakoni zenye vyoo vya glasi za kupendeza. Rangi yake nyeupe inaendana na anga ya buluu na miti ya majani na matawi mabichi.

Hili ni jengo ndefu la ghorofa, lina madirisha mengi ya rangi ya buluu. Juu, kuna anga ya samawati yenye mawingu meupe. Kuna ngazi zinazojitokeza katika jengo hili.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa nyingi. Kuna miti ya kijani kibichi mbele yake. Anga ni ya samawati. Kuna miundombinu na miundo msingi ya nyaya za umeme zinazopita kando yake.

Hili ni jengo lenye milango mitatu ya chuma. Mbele yake kuna barabara ya changarawe. Anga ni ya bluu na kuna mawingu machache meupe. Kuna nyaya za umeme zilizopita juu.

Ni bango la matangazo ya kampuni ya Mwananchi Credit . Linaonyesha huduma zake linatoa mikopo kwa thamana ya hatimiliki ya arthi hadi shlingi milioni ishirini na tano c,hini yake kuna nambari zao.

Hiki ni chumba kirefu chembamba. Kina rafu nyingi pande zote mbili. Rafu hizi zina taa zilizosimama wima, zinatoa mwangaza. Sakafu imeundwa kwa mbao. Mbele kabisa kuna dirisha linaloingiza mwangaza.

Kuna bango lililotundikwa kwenye mti wa kupitisha nyaya za umeme. Kuna miti ya kijani kibichi, nyuma ya bango hili. Bango hili linaashiria jengo la ghorofa ambalo linauzwa.

Hili ni jengo la ghorofa kadhaa. Upande wa kushoto umekamilika kwa kiasi kikubwa, kuna madirisha ya vioo. Upande wa kulia haujakamilika. Kuta zimejengwa kwa matofali ya saruji. Upande huo pia kuna nondo na vifaa vya ujenzi.

Hawa ni wateja waliopanga foleni, kwenye duka kubwa. Wameshikilia vikapu vyao kwa utaratibu, wakisubiri kuhudumiwa. Kuna mfanyikazi aliyevalia fulana ya rangi nyekundu, anasaidia kwenye kaunda moja.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la kuuzia vinywaji mbalimbali. Upande wa kulia kuna friji iliyojaa maji ya machungwa na soda kwenye chupa za plastiki. Chupa hizi zimepangwa kwenye safu ndani ya hii frji. Pia kuna chupa za maji ya kukunywa. Upande wa juu kuna dari iliyo na taa zinazoning'inia.

Ni sehemu kubwa ya duka la bidhaa haswa za matunda na majani. Rundo kubwa la matikiti maji yaliyo katwa na yasiyokatwa yapo upande wa kulia. Rundo la mboga na majani mabichi yapo upande wa kushoto. Nyuma kuna rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali.

sehemu hii ni ya duka upande wa ndani panapouzwa matunda. Matunda kadhaa yamepangwa kwenye rafu tofautitofauti. Yana vibango vinavyoonyesha bei. Matunda haya ni ya aina tofautitofauti. Mtu anayeonekana kwa upande wa nyuma amesimama labda akichagua au kununua bidhaa hizi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu la kuuzia bidhaa hasaa jwisi. Upande wa kushoto pana paketi zilizopangwa kwa safu. Paketi hizi zimechorwa matunda tofauti. Upande wa kulia pana chupa za plastiki zenye jwisi za rangi tofauti.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu, upande wa mbele wa kufanyia malipo. Wateja na wanunuzi wa bidhaa wamepanga mstari, mikokoteni yao ya bidhaa ikiwa imejaa bidhaa nyingi. Watu au wasaidizi waliovalia sare za rangi nyekundu wanawasaidia wateja hawa kufanya malipo.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa, kuna sabuni zilizopangwa kwenye rafu. Kuna bango lililoandikwa Cleanshelf kuashiria jina la hili duka. Sakafu ina vigae vilivyopangwa vizuri vya rangi nyeupe. Kuna mwangaza unaotoka kwenye dari.

Sehemu ya kuuzia samaki kwenye duka kubwa au soko ya kuuzia samaki. Samaki wamekatwa vipande vipande wengine wangali wazima wamehifadhiwa kwa barafu. Kuna vibao vinavyo ashiria bei ya samaki hao.

Eneo hili ni rejereja lina bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye mapipa ya plastiki, bidhaa hizi ni kama karanga matunda yaliyokaushwa nafaka na viungo vingine vimepangwa kwa wingi ,mapipa haya yako kwenye safu tatu.

Hili ni duka la mikate au mkahawa. Kuna keki na vitu vingine vya kuokwa ndani ya kabati la glasi. Keki hizo zimepangwa kwenye rafu ya juu. Keki zina mapambo tofauti, zingine zina matunda, zingine chokoleti na zingine maandishi tofauti.

Huu ni mkusanyiko wa vyakula mbalimbali, vilivyo pikwa na kuiva, labda kwenye duka kuu. Vyakula hivi vimewekwa ndani vijiko vya kupakulia. Kando yake kuna chupa za maji na vifaa vingine.

Hili ni eneo la kuingilia kwenye duka kubwa kuna mlango ulioandikwa ingilio na mshale mwekundu unaoelekeza kuingia ndani kuna watu kadhaa wanaoingia na kutoka upande wa kulia kuna eneo la kahawa kuna mashine ya kahawa na mtu nyuma yake.

Sehemu ya ndani ya duka kuu. Watu kadhaa wameshikilia vikapu vya kubebea bidhaa. Rafu zimepangwa karatasi zenye vitafunio. Darini kuna mwangaza unaomulika sakafu.

Ni sehemu ya nje ya duka kuu aina ya Naivas, kuna nguzo mbili nyeupe na manjano kwenye kingo za barabara hii. Njia yenyewe imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya kijivu na udhurungi. Nguzo hizi zinaashiria alama ya kizuizi.

Ni ndani ya duka kubwa. Kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali na mabango yanayoonyesha bidhaa hizo. Kuna korido katikati pana na mtu anayetembea kwa umbali. Pia kuna vikapu vilivyopangwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna rafu zilizo na chupa za plastiki za juisi ya chungwa na juisi nyingine. Sakafu ina vigae vinavyong'aa. Darini Kuna taa zinazo mulika ndani.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa, kuna rafu zilizopangwa paketi za vitafunio. Kuna meza zilizoandikwa maandishi tofauti, sakafu imeegezwa kwa vigae vya rangi tofauti. Dari ina mwangaza unaomulika ndani.

Ni ndani ya duka kubwa kwa upande wa kulia kuna rafu ndefu iliyobeba chupa za vinywaji mbali mbali chupa hizi ni za rangi ya chungwa sakafu ina vigae vya rangi ya kijivu na dari ina mwanga mkali